Mtu aliyevalia mavazi maalumu akisi aliyepo katika eneo la ndani lenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyochapishwa maneno yasomekayo mmea mbolea ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo.

Kifungashio pamoja na chupa ndogo yenye rangi mchanganyiko, nyeupe, bluu pamoja na manjano yaliyo chapishwa maneno yasomekayo "Vetenex" na kuchorwa picha ya wanyama mfano wa mbwa pamoja na paka, ikiashiria kuwa ni kifungashio na chupa iliyohifadhi dawa, inayotumika kwa ajili kutibu mifugo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, waliovalia vifaa kinga aina ya barakoa kukiwa na vyupa maalumu vilivyohifadhi kimiminika ama dawa. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi pembejeo za kilimo ama dawa zinazotumika kwa ajili ya mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko: nyeupe, kijani pamoja na waridi kilicho chapishwa maneno yasomekayo "kwa matumizi ya wanyama pekee" na kuchorwa picha ya mnyama aina ya mbwa ikiashiria kua ni kifungashio kilicho hifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Kifungashio pamoja na chupa ndogo yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi kilichochapishwa maneno yasomekayo tayari kwa matumizi na kuchoma picha mfano za wanyama kama ng'ombe, mbuzi, ngamia pamoja na kondoo ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Chupa ndogo pamoja na kifungashio chenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na manjano kilichochapishwa maneno yasomekayo "Albomar" na kuchorwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Vifungashio maalumu vyenye rangi nyeupe vilivyochapishwa maneno yasomekayo "Baraka mbolea", ikiashiria kuwa ni vifungashio maalumu vilivyohifadhi pembejeo za kilimo zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chupa ndogo pamoja na kifungashio vyenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijani, iliyochapishwa maneno yasomekayo "Kimiminika kinachoondoa Homa Ya Wanyama" na kuchorwa picha ya wanyama aina ya paka pamoja na mbwa. Ikiashiria kuwa ni kifungashio pamoja na chupa iliyohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, waliovalia vifaa kinga aina ya barakoa wakiwa na mkusanyiko wa chupa ama bidhaa maalumu, ikiashiria ni eneo lililohifadhi pembejeo za kilimo au dawa zinazotumika kutibu mifugo.

Vifungushio pamoja na chupa ndogo vyenye rangi mchanganyiko waridi pamoja na nyekundu vilivyochapishwa maneno yasomekayo "Medivac Pox" ikiashiria kuwa ni vifungashio maalum zilivyohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Chupa ndogo yenye kizibo chenye rangi nyeusi iliyochapishwa maneno yasomekayo ex kupe, na kuchorwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe ikiashiria kuwa ni kifungashio ama chupa maalumu, iliyohifadhi dawa zilizotumika kwa ajili ya matibabu ya mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko manjano pamoja na bluu, kilichochapishwa maneno yasomekayo "Mifugo D". Dawa zinazotumika kwa minyoo na kuchora picha za wanyama aina ya mbwa pamoja na paka, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chuma walioshika

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama duka, lenye rafu zilizohifadhi vifungashio pamoja na bidhaa za aina tofauti ikijumuisha vifungashio vyenye rangi nyeupe; ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo, na dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyeupe, nyeusi pamoja na machungwa kilichochapishwa maneno yasomekayo "bravecto" na kuchorwa picha ya mnyama aina ya mbwa, ikiashiria kwa kufungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Kifungashio au chupa ndogo yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijani, iliyochapishwa maneno yasomekayo “S pamoja na Gvaksi” na ku chapishwa maneno elekezi, ikiashiria kuwa ni chupa iliyo hifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Chupa ndogo yenye rangi mchanganyiko: nyeupe, kijani pamoja na buluu. Iliyochorwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maandishi yaliyochapishwa, ikiashiria uhifadhi ama matumizi ya kifaa hicho. Ikiashiria kuwa ni chupa iliyohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "Osho" lililozungukwa na rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ústadi, lenye mkusanyiko rafu ,zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti ikijumuisha chupa ndogo , pamoja na vifungashio vya aina tofauti i,kiashiria ni duka linalotumika kwaajili ya kuuza pembe jeo za kilimo na duka linalouza dawa za mifugo.

Chupa ndogo pamoja na kifungashio, chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na manjano, vilivyochapishwa maneno pamoja na kuchorwa picha ya wanyama mfano wa ng’ombe pamoja na nyati. Ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Kifungashio maalum vyenye rangi mchanganyiko, nyeupe pamoja na machungwa, vilivyochorwa picha ya mnyama aina ya mbwa, na kuchapishwa maneno yasomekayo kwa matumizi ya kinywa kwa wanyama aina ya mbwa pekee, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa za kumtibu mnyama aina ya mbwa.

Chupa ndogo pamoja na kifungashio chenye rangi mchanganyiko kahawia pamoja na nyeusi kilichochapishwa maneno yasomekayo "kwa matibabu ya nje pamoja na ndani kwa ajili ya vijidudu kwenye ng'ombe ". Na kuchorwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, ikiashiria kuwa ni kifungashio maalumu kilichohifadhi dawa zinazotibu mifugo.

Eneo la ndani lenye viti pamoja na meza iliyohifadhi chupa zenye kuashiria kuwa na kimiminika, zilizochapishwa maneno pamoja na kuchorwa picha mfano wa mazao, ikiashiria kuwa ni vifungashio ama vyupa vilivyohifadhi pembejeo za kilimo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, aliyepo katika eneo la ndani lenye mkusanyiko wa rafu zabidhaa za aina tofautitofauti ikiwemo vifungashio, vilivyochapishwa picha mfano wa aina ya matunda ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwaajili ya kuuza pembejeo za kilimo.

Kifungashio maalumu kilichochorwa maneno pamoja na picha za wanyama mfano wa ng'ombe mbuzi pamoja na farasi; kilichochapishwa maneno yasomekayo "ni salama kwa ajili ya wanyama wajawazito", ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya matibabu ya mifugo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe aliyepo katika eneo la ndani mfano wa duka lenye rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiwemo vifungashio vilivyochorwa picha mfano wa matunda. Ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo.

Chombo maalumu chenye rangi nyeupe kilichochapishwa maneno na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria ni kifungashio maalumu kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Watu waliopo katika eneo kubwa la wazi lenye tambalare, lililo mfano wa shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya chai iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajilii ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la wakulima waliopo katika eneo mfano wa shamba, lililozungukwa na zao la matunda la biashara aina ya mananasi. Wanayoyahifadhi katika vyombo vyenye rangi nyekundu. Ikiashiria kuwa ni shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo maalumu lililo mfano wa shamba ama kitalu kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi na kutoa mazao ya biashara aina ya nyanya zilizokomaa kwa rangi nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vifungashio vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya mihogo iliyopo katika eneo mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili ukijumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lililotumika kwa ajili ya zao hilo.

Jopo la watu, waliopo katika eneo kubwa la wazi mfano wa shamba, lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba, vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya nyanya. Ikiashiria kuwa ni eneo lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani lililozungukwa na mazao ya biashara ya matunda aina ya mapapai, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na manjano, aliopo katika eneo mfano wa shamba lililopandwa mazao ya biashara aina ya kahawa . Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lililopandwa miti ya mazao ya biashara ya matunda aina ya mapapai, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mtu aliyepo katika eneo lenye mkusanyiko wa vifungashio maalumu vyenye rangi nyeupe, vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya vitunguu, wakiwa wanavihifadhi vitunguu hivyo katika vyombo mfano wa ndoo, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo kubwa la wazi liliolotambarare, lililozungushwa na uzio wa kamba, palipopandwa miche midogo iliyoanza kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo kama mfumo wa umwagiliaji, ikashiria ya kuwa ni eneo la shamba, linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo maalumu wa mfano wa bustani au kitalu kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi na kitoa matunda ya mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, likiwa na mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya karoti. Ikiashiria ni shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao haya.

Mti ama mmea wenye kutoa maua yenye rangi nyeupe, uliopo katika eneo lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lililozungukwa na mazao ya biashara mfano wa viazi vitamu ama mihogo pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kuhifadhi mazao hayo, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyebeba chombo chenye umbo mraba aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na kutoa matunda ya mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao hayo.

Eneo maalumu mfano wa shamba lililo na mkusanyiko wa sanduku, lililohifadhiwa mazao ya biashara aina ya nyanya ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo mfano wa bustani ama shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, pakiwa pamepandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi na kutoa matunda ya mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililokusanyika vifungashio vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo maalumu lililozungukwa na miti ya migomba, linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao hayo ya biashara.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililozungukwa na mazao ya biashara ya matunda aina ya tikiti maji,l. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya pilipili hoho zilizokomaa kwa rangi ya kijani iliyokolea, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu na linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililopo pembezoni mwa chombo cha moto aina ya gari, palipo na mazao ya biashara aina ya vitunguu vilivyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao haya ya biashara.

Watu wawili waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, wenye mti wa kutoa mazao ya biashara ya matunda aina ya maembe, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyepo katika eneo lenye mkusanyiko wa vyombo vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya kahawa, zilizokomaa kwa rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliepo katika eneo mfano wa shamba, alieshika chombo maalum mfano wa dumu, ulio hifadhi mazao ya biashara aina ya kahawa, ikiashiria kuwa ni mkulima aliopo katika eneo la shamba linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani palipopandwa mazao ya biashara aina ya kabichi zilizoota kwa rangi ya kijani kibichi, ikihashiria kuwa ni mkulima aliepo katika eneo mfano wa shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo .

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu la uhifadhi wa mazao haya, ama eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya kilimo cha uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mtu aliyeshika chombo maalumu chenye umbo la duara, kilichohifdhiwa mazao ya biashara aina ya kahawa, katika eneo mfano wa shamba ama bustani, palipopandwa miche hiyo inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya kahawa.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi nyeusi, aliyepo eneo katika mfano wa shamba ama bustani, palipopandwa miche inayochipua kwa rangi ya kijani kibichi na kutoa mazao aina ya biashara, aina ya nyanya. Ikiashiria eneo la shamba linalotumika katika ulimaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya ndizi yaliyokwiva kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lililo zungukwa na mazao ya biashara aina ya mahindi yaliyo hifadhiwa katika vyombo maalumu, ikiashiria kua ni wakulima wanafanya kazi ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya mahindi.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, wakiwa wana vyombo vya mraba vilivohifadhi mazao ya biashara ya matunda aina ya mananasi. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la wazi, lililopandwa miti iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, likijumuisha migomba inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, pamoja na miti ya mipapai inayozalisha matunda. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo, mfano wa shamba ama bustani, lenye miti iliyoota mazao ya biashara ya matunda aina ya mapapai, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba, linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mtu aliepo katika eneo lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya karoti, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili ukijumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na vyombo vilivyo hifadhi mazao ya biashara aina ya ndizi, wakiwa wamepakia katika gari ama usafiri, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lililo hifadhi mazao hayo ya biashara ama eneo mfano wa shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyo hifadhi mazao ya biashara aina ya kahawa, zilizokwiva kwa rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na kijani, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu alievalia fulana yenye rangi ya kijani pamoja na kofia, aliyepo katika eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo mfano wa shamba ama bustani, palipopandwa mazao ya biashara ya matunda aina ya mapapai yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa shamba au bustani, kwenye miti inayozalisha mazao ya biashara aina ya kahawa, aliyeshika chombo kilichohifadhi mazao hayo, ikiashiria ni mkulima aliyepo katika eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyesimama huku amabebeba kifungashio katika eneo mfano wa shamba liliyopandwa mazao ya biashara aina ha mahindi, yaliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo la mraba, vilivyohifadhi mazao ya matunda aina ya maparachichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, lililopandwa mazao ya biashara aina ya kabichi, zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya vitunguu vilivyohifadhiwa kwenye eneo moja; ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kulima ama uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani, lenye mti ulioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi na kutoa maua ya rangi nyeupe. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi iliyochapishwa maneno yasomekayo "lima pamoja na fred", aliyopo katika eneo mfano wa shamba akiwa ameshika mazao ya biashara aina ya pilipili hoho, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo.

Jopo la watu walipo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili, ikijumuisha vichaka pamoja na miti katika eneo lenye mkusanyiko wa vyombo vilivyotengenezwa kwa mbao, ili kuhifadhi mazao ya biashara aina ya nyanya ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya maandalizi ya bidhaa hizo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani wenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba iliopandwa miche midogo ya mazao ya biashara, aina ya vitunguu ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya mahindi yaliyoanikwa ama kupangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya utunzaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo mfano wa shamba ama bustani palipopanda miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kibichi na kutoa matunda ya mazao ya biashara aina ya kahawa, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa shamba wenye miti unaotoa matunda ya mazao ya biashara aina ya maparachichi, ikiashiria kuwa ni mkulima aliyepo katika eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani, palipopandwa mazao ya biashara aina ya mahindi pamoja na matunda aina ya matikiti maji, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa matunda hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani palipopandwa mazao yaliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na kuzalisha mazao ya biashara aina ya viazi ikiashiria kua ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu alievalia mavazi ya maalumu ya rangi ya kijani, alieshika chombo kilchohifadhi mazao ya biashara aina ya nyanya, katika eneo la shamba ama bustani, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikihashiria kua ni eneo linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu wawili waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani palipopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na kutoa mazao ya biashara aina ya nyanya ikashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia shati lenye rangi nyeupe, aliyeshika mazao ya biashara aina ya viazi, aliyepo katika eneo mfano wa shamba, lenye miti pamoja na vichaka, likiashiria kuwa ni mkulima aliyezalisha mazao hayo ya biashara.

jopo la wakulima waliopo katika eneo mfano wa shamba lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya viazi vitamu pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kuhifadhi mazao hayo, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Wakulima waliobeba vyombo maalumu vyenye rangi tofauti ikiwemo bluu kijani pamoja na nyekundu vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya viazi vitamu, vikiashiria kuwa ni eneo la shamba litumikalo na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mkulima aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu aliyeshika mazao ya biashara ya matunda aina ya matikiti maji, aliyepo katika eneo mfano wa shamba; ikiashiria kuwa ni eneo lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mkulima aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe aliopo Katika eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miche ama miti mifupi. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la wakulima waliopo katika eneo maalumu lililo mfano wa shamba lililo zungukwa na miti mirefu pamoja na vyombo vya umbo mraba vyenye rangi ya bluu, vilivyo hifadhi mazao ya biashara ya matunda aina ya maparachichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba palipopandwa mche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo venye umbo mraba venye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rotuba iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa migomba inayotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu lililozungukwa na miti ya migomba inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu la shamba inayotumika na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mkulima aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba madogo yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalum, lilo mfano wa shamba ama bustani, yenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiwa na miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la wakulima waliopo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililo mfano wa shamba au bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani wenye udongo wa rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, palipopandwa miche ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kua ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la wakulima waliopo katika eneo mfano wa bustani ama kitaru chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo kubwa lililo mfano wa shamba ama bustani, lililopandwa mazao ya biashara ya matunda ya mapapai, yaliyoota na kuchipua kwa rangii ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za uzalishaji.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililo mfano wa kitalu ama bustani, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi mchanganyiko kahawia pamoja na kijani, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Wakulima waliopo katika eneo la shamba ama bustani kwenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, wakiona mazao ya biashara aina ya viazi ikiaashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la wazi lililo mfano wa shamba ama bustani lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo kama mfumo wa umwagiliaji; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Iliyopandwa katika safu zilizonyooka na toroli lililohifadhi bidhaa ama mazao ya aina tofauti, ikijumuisha ndizi pamoja na karoti; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalum lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi wenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchukua kwa rangi kwenye kibichi, pamoja na mashine zilizopo juu ya kitani hivyo kiashiria kuwa ni mashine ya maalumu zinazotumika kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu zenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi zinazotumika kwa ajili ya kuchakata udongo ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu nikiashiria kuwa ni mashine maalumu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na mfano wa vitalu ama bustani, zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalum lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichopo katika eneo mfano wa shamba lilizungukwa na wote wa asili unaojumuisha miti mirefu pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni mashine ama chombo kinachotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine ndogo yenye magurudumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na manjano, iliyopo katika eneo mfano wa bustani ama kitalu kilichopandwa mazao ya biashara aina ya matango. Ikiashiria kuwa na mashine inayotumika kwaajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lina mashine inayotumika kwa shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lilotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu ama bustani nilizopandwa miti midogo iliyoota na kuchukua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi mashine za kilimo.

Eneo maalumu lilo pandwa katika ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitaru au bustani, zilizo pandwa na miche midogo ilio ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashilia kuwa ni eneo maalumu lenye mashine zinazotumika kwa ajiri ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuwezekwa kwa stadi lenye mkusanyiko wa mashine maalumu pamoja na vitanda ama bustani vilivyopandwa mimea iliyoleta na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikishiria ya kuwa ni mashine maalumu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu, inayotumika kwa ajili ya uchakataji wa udongo upatikane urahisi wa kupanda mbegu, ikiashiria kuwa ni mashine maalumu inayotumika kwaajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi iliyopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, palipopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi na kutoa matunda yenye rangi nyekundu ya ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyepo katika chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine maalumu yenye rangi nyekundu, inayotumika kwa ajili ya kutifua udongo ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lenye kutumia mashine hiyo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo mfano wa shamba lenye mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi katika udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mashine maalumu, zilizopo katika eneo lenye kitalu ama bustani, zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalum yenye rangi nyekundu yenye magurudumu madogo yenye rangi nyeusi iliyopo katika eneo lenye udongo wa rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba ikiashiria kuwa eneo la shamba linalotumia mashine hiyo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi, iliyopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, palipopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi nyekundu yenye magurudumu madogo yenye rangi nyeusi iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi iyo ni kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lenye mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto mfano wa trekta kilichofungwa mashine maalumu yenye rangi nyekundu, iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lenye mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Watu waliopanda katika chombo maalumu aina ya trekta, kilichofungwa kifaa maalumu ama mashine inayotumika kuchakata udongo ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu katika eneo lililozungukwa na zao la mahindi, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu, iliyopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililomithili ya shamba, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mashine za aina tofauti katika eneo palipopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mtu aliyeshika mashine iliyopo katika eneo mfano wa shamba ama kitalu, chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikizungukwa na uoto wa asili ukijumuisha miti mirefu pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu vilivyopandwa miche iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine aina ya gururdumu iliyopo katika eneo mafano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu pamoja na nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu ama bustani zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichopo katika eneo la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni chombo cha moto ama mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu ama bustani, zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la ndani, lililohifadhiwa mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mtu aliyepo kwenye chombo cha moto aina ya trekta katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi ukiashiria rutuba, ikiashiria ni eneo la shamba lenye mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chonbo maalumu klilicho tengeneza kwa umbo la mstari mraba na rangi ya bluu kinacho tumika kuhifadhi samaki, kikiashiria kuwa ni chombo kinacho tumika kwa ajiri ya ufugaji wa samaki.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lililo mfano wa kisima ama bwawa, kilichozungukwa na mifugo aina ya samaki ikiashiria kuwa ni eneo la bwawa ama kisima linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Vifungashio maalumu venye nafaka maalumu na mbegu za aina tofauti ikijumuisha mahindi, maharage, njugu mawe pamoja na mtama ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za chakula.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vinavyohifadhi mfano wa mbegu ama nafaka ikijumuisha mahindi, maharage pamoja na njugu mawe, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za vyakula.

Eneo maalumu mfano wa shamba au bustani lililopandwa mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya chakula aina ya mahindi na bidhaa nyingine.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, kitalu ama bustani; kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo lililopandwa miche inayotumika kwa ajili ya kuhifadhi misitu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la bustani ama vitalu vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya upandaji miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa kitalu ama bustani kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya upandaji miti unaosaidia katika uhifadhi wa misitu.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya upandaji miti, wenye kusaidia kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo maalum lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi lililo mfano wa shamba ama kitalu kinachopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria kuwa ni eneo linalopanda miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa pango, lililopo katika eneo la katikati ya msitu lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti mifupi, vichaka pamoja na nyasi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na mfano wa vitalu ama bustani, zilizopandwa miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo maalumu lililozungukwa na chanjo kikubwa cha maji mfano wa mto ama bwawa, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Bomba maalumu lenye umbo mraba lenye rangi nyeupe likiwa na mashimo madogo yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo ama bomba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Watu waliopo katika eneo liliotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vitaru ama bustani, zilizopandwa miche iliyokua na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili kilimo cha haidroponi.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa kwa ustadi maalumu, lenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo lenye kutumia mabomba hayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mabomba maalumu yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu ikiashiria kuwa ni mabomba maalumu yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yenye miche midogo iliyoyota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mabomba maalumu yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mabomba maalumu yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi sayansi ya bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye umbo mraba, chenye rangi mchanganyiko nyeupe na nyeusi, chenye kimiminika chenye rangi ya manjano. Kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa katika ustadi na mpangilio maalumu. Yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika mtindo maalumu iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba vyenye rangi nyeusi vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kilimo cha hydroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye umbo mraba kilichojazwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba palipopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi yani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linavyotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Mtu aliyepo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Chombo maalumu mfano wa ndoo kilichohifadhi kimiminika mithili ya maji kilicho pandwa miche midogo, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwaajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalum lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi picha ya kuwa ni eneo, lenye mkusanyiko wa mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha hydroponi cha kisayansi bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba ya rangi yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha hydroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Bomba maalum lenye rangi nyeupe, lenye shimo lililopandwa miche iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni bomba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba ya umbo mraba yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye umbo mraba chenye rangi nyeupe, kilichohifadhi kimiminika mithili ya maji, kikiwa na mizizi ya miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni chombo maalumu kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba, yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na kijani, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Bomba lenye rangi nyeupe lililo na mashimo madogo iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijania kibichi, ikiashiria ni bomba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha hadroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mabomba yenye rangi nyeusi yenye vyumba vidogo vilivyopandwa miche iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha hydroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Bomba maalumu lenye rangi nyeupe, lenye mashimo madogo iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni bomba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye rangi nyeupe, kilichopandwa miche midogo ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya chombo hicho, kuashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha hydroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika mistari iliyonyooka yenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, yakiwa na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vilivyopangwa miche iliyoota na kuchipua ya rangi ya kijani kibichi, vilivyopo katika eneo mfano wa kisima au kimiminika, kuashiria kuwa ni vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miche iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo la nje lenye chombo cha umbo mraba pamoja na bomba lenye kutoa kimiminika katika eneo lililopandwa miche iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba ya rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye umbo mraba chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijivu chenye mashimo madogo yaliyopandwa miche midogo, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Mabomba maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe, pamoja na nyeusi yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mabomba yaliyopangwa kwa ustadi yenye rangi nyeupe, yakiwa na mashimo madogo yaliyoota na kuchipua miche midogo kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashira kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche katika safu zilizonyooka, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa vifungashio vilivyopandwa miche ya mazao ya bishara aina ya uyoga; ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu na safu za milima pamoja na mabonde iliyozungukwa na kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililomfano wa shamba, lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya kabichi, yalioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa kilimo cha kiwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na mazao ya biashara aina ya nyanya. Ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa kiwanda kinachotumika kwa ajili ya uchakataji wa mazao hayo. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, na uoto wa asili unaojumuisha nyasi ifupi pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu, lenye mkusanyiko wa vifaa pamoja na mazao ya biashara aina ya pilipili hoho, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa kiwanda iliyotengenezwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu lenye vifungashio vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya kahawa zilizovunwa na kukomaa kwa rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kama kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto mfano wa Trekta ,lenye rangi mchanganyiko ya kijani na njano. Lililopo Katika eneo kubwa la wazi lenye tambarare lililozungukwa na zao la biashara mfano wa mpunga. Kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare; lililopandwa mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi na kutoa mazao ya biashara aina ya nyanya katika eneo mfano wa shamba ama bustani, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo mfano wa shamba ama kitalu kilichopandwa mazao katika safu zilizonyooka, yaliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya bustani ama shamba yaliyotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha viwanda.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, lililopandwa mazao yaliyoota na kuchipua wa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuhashiria rutuba, lilopandwa mazao ya biashara aina ya uyoga, ikihashiria kuwa ni eneo maalumu, lilotengwa kwa ajili ya kilimo cha viwanda kwa uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama kitalu kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika mahususi kwa ajili kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililopandwa mazao biashara aina ya kabichi, zilizoota katika mstari ulionyooka, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu, linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya viunguu, vilivyohifadhiwa katika kifungashio maalumu mfano wa gunia, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda kwa uzalishaji wa mazao hayo

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililo na chombo cha moto aina ya trekta iliyofungwa mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kutifua udongo, ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo mfano wa shamba yenye mashine maalumu yenye rangi ya njano iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lenye vyombo vya moto mfano wa magari, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kama shamba, kwa ajili ya shughuli za kilimo cha viwanda kwa kupanda na kuvuna mazao.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vitalu vilivyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; zilizopandwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililo mfano wa shamba au bustani iliyopandwa miche, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililozungukwa na mashine za aina tofautitofauti, pamoja na bidhaa za biashara ama mazao ya biashara aina ya nyanya, yaliyohifadhiwa katika vyombo maalumu. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, iliyo ota miche iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo ukubwa la wazi lililotambalare lililo mfano wa shamba lililopandwa miche iliyoota na kuchukua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopangwa katika safu zilizonyooka, kiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku na vyombo vinvyotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lililotengenezwa kwa ajili ya uhifadhi wa kuku au ufugaji wa viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya marisho ya mifugo hiyo, ikuashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Watu waliopo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi kwenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo maalumu vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani, waliopo katika eneo lililozungukwa na bidhaa ama mazao mfano wa maua ama mbogamboga, likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lililopo katika eneo lenye mkusanyiko wa miti pamoja na vichaka. Na safu za milima pamoja na mabonde, ikiashiria kuwa ni eneo lililotengenezwa maalumu kwa ajili ya vilimo vya viwanda.

Eneo maalumu lenye chombo cha umbo mraba yenye rangi bluu, kilicho hifadhiwa mazao ya biashara aina ya vitunguu vilivyokwiva kwa rangi nyekundu ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ng'ombe, iliyopangwa katika safu zilizonyooka pamija na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa matuta yenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rotuba, pamoja na mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopitishwa katika ya matuta hayo. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumia mfumo huo wa umwagiliaji.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi kahawia aliyebeba bomba lenye kutoa maji katika eneo mfano wa shamba kitalu ama bustani, palipopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama kitalu chenye udongo wa rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiwa na mabomba yaliyopitishwa katikati ya eneo hilo, ikiashiria kuwa ni mabomba yanayotumika kama mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, pamoja na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo. Ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo maalumu lililo mfano wa shamba, lililopandwa miche ya mazao ya biashara aina ya mahindi, pakiwa na bomba kubwa lenye rangi nyeusi lenye kutoa maji, likiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani palipopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na bomba lenye rangi nyeusi liliopita katikati ya miche hiyo ikiashiria kuwa ni eneo maalum linalotumia mfumo huo wa umwagiliaji.

Eneo maalumu mfano wa shamba au kitalu chenye udongo wa rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua yenye rangi ya kijani kibichi na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi yenye kuashiria rutuba, kukiwa na bomba lenye kutoa maji ikiashiria kua ni eneo la shamba linalotumia mfumo huo wa umwagiliaji kwa ajili ya kumwagilia mazao.

Mtu aliyevalia mavazi maalum ya rangi ya kahawia aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama mstari iliyopandwa miti iliyoota na kuchipua kwa rangi ya mikibichi akiwa ameshika mpira ama bomba linalo toa maji ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo mfano wa kitalu ama bustani chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, pakiwa na miche iliyopandwa na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na bomba lenye rangi nyeusi lenye kutoa maji; likiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la nje lililo mfano wa shamba, bustani ama kitalu kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba madogo yaliyopitishwa katikati ya nchi hiyo ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu ya milima pamoja na mabonde yaliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka, nyasi fupi pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Barabara inayopita katikati ya eneo kubwa la hifadhi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. ikiashiria kuwa ni eneo maalum lenye kuakisi mandhari ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili; unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto; unaopita katikati ya eneo hilo, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuaksi mandhari ya msitu.

Mnyama mrefu wa mwituni aina ya twiga, aliyepo katika eneo linalozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti na safu za milima na mabonde; ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Mnyama wa mwituni aina ya twiga aliepo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti; ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu na hifadhi ya wanyamapori.

Eneo maalumu lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, yakijumuisha uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti; ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linaloakisia mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti na chanzo cha maji mfano wa bwawa ama mto ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa lililozungukwa na kipande cha ardhi kilichozunguzwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti na chanzo cha maji mithili ya mto unaopita katikati ya eneo hilo, ikiashiria ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo maalumu la wazi lililotambarare lenye asili ya ukame, likiwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo maalumu lililozungukwa na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili, unaojumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi na chanzo kikubwa cha maji kinachoathiria kuwa ni mto, kinachopita katikati ya eneo hilo, ikiashiria ya kuwa ni eneo lenye kwa kuakisi mandhari ya misitu.

Mti mkubwa uliopo pembezoni mwa hifadhi ya barabara, katika eneo kubwa la wazi lenye tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka, miti mirefu pamoja na na nyasi fupi ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo maalumu lililozungukwa na chanzo cha maji mfano wa bwawa au ziwa, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, safu za milima na mabonde likiashiria ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uoto wa asili uliozunguka katika eneo hilo; ikijumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti; ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa ziwa ama mto na uoto wa asili unaojumuisha vichaka, nyasi fupi pamoja na miti mirefu; ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi, lililotambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, na safu za milima pamoja na mabonde. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mithili ya bwawa kama mto pamoja na uoto wa asili ukijumuisha: vichaka, nyasi fupi pamoja na miti mirefu vikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililo mfano wa shamba kubwa lililopandwa miti ama miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti mrefu, nyasi fupi pamoja na vichaka ikiashiria kuwa ni eneo la misitu au ni eneo lenye kuakisi madhari ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, pamoja na safu za vinila ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na eneo la barabara lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti ikiashiria kuwa na eneo lenye kuakisiki mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililo mfano wa shamba ama pori, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo kenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na wanyama wa mwituni aina ya tembo pamoja na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Likiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililozunguka na uwoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, pamoja na miti na safu za milima pamoja na mabonde, ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa lililozungukwa na chanzo cha maji mithili ya bwawa, ziwa au mto katika eneo lililotengenezwa kama daraja lililozungukwa na milima na mabonde ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, na chanzo cha maji mfano wa mto unaopita katikati ya eneo hilo; ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuaakisi mandhari ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo lisilotumika na binadamu, ilihakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na tambarare na safu ya milima pamoja na mabonde na uwoto wa asili ukijumuisha nyasi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, ni kipande cha ardhi kilichozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka, nyasi fupi na miti mirefu. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mifugo ya aina ya mbuzi pamoja na mahala panapotumika kwa ajili ya malisho, mifugo hiyo ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo na ufugaji.

Eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu pamoja na vichaka lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya mbuzi. Ikiashiria ya kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wenye hao ama eneo unalotumika kwa ajili ya kilimo unaofugaji.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu aliyopo katika eneo lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo maalumu vilivyohifadhi mayai, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya mifugo ama eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za ufugaji.

Eneo la nje lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi zilizoota kwa rangi ya kijani kibichi, kukiwa na mkusanyiko wa mifugo aina ya kanga, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya huifadhi wa wanyama hao; ama eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na bluu, katika eneo lenye mfano wa banda lililozungukwa na mifugo aina ya kuku, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Mtu aliyevalia flana yenye rangi mchanganyiko nyeupe, pamoja na waridi, aliyepo katika eneo lililozungukwa na mifugo aina ya bata. Pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya shughuli za ufugaji.

Mtu aliyevalia shati la rangi ya bluu, aliopo katika eneo lililozungukwa na mifugo aina ya bata, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili ukijumuisha vichaka pamoja na miti mirefu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za ufugaji.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vilivyohifadhiwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rotuba na kupandwa miche midogo na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi ya mchangayiko kijani pamoja na manjano kilichochapishwa maneno yasomekayo "simlaw" mbegu, na kuchorwa picha mfano wa mazao aina ya mbogamboga, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mboga.

kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo mbegu za kifalme nakuchorwa picha mfano wa mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilicho hifadhi mbegu zinazotumika kwaajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bustani, ama vitalu vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo lenye mkusanyiko wa vifungashio vilivyohifadhi mfano wa mbegu ama nafaka, ikijumuisha maharage, kunde, mtama, mahindi pamoja na ulezi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuhifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyohifadhi mfano wa mbegu ama nafaka kama mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalum chenye rangi mchanganyiko, kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo: 'E.A mbegu', 'Spinachi ya India', na kuchora picha mfano wa mazao aina ya mboga. Ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi ya kahawia vilivyochapishwa maneno ya kuvitofautisha vikiwa na nafaka ama mbegu ikijumuisha kunde pamoja na maharage, ikiashiria ni eneo lenye kuhifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano kinachochapishwa maneno yasomekayo " EA mbegu" na kuchora picha ya mazao mfano wa mboga, ikiashiria kuwa ni kifungashio kinachohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mkusanyiko wa vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi, vilivyohifadhiwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba uliopandwa; miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Vyombo maalum mfano wa ndoo ama vikombe, vilivyohifadhi udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, vikiwa na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bustani ama vitalu vilivyopandwa katika safu zilizo nyooka, zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa shamba linalotumika kwaajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililomfano wa bustani ama kitalu kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Vyombo maalumu vilivyojazwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba vikiwa na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni vyombo maalumu vinavyotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo ''Simlaw mbegu'', na kuchorwa picha ya mazao mfano wa mboga, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu, zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha mbogamboga.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na njano kilichochapishwa maneno yasomekayo E.A mbegu boga lenye sukari kidogo na kuchorwa picha mfano wa mboga, ikiashiria kuwafungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa maboga.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililo zungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu pamoja na vichaka katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mbegu ama mfano wa nafaka ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kama shamba kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lenye vyombo vilivyohifadhi mfano wa nafaka ama mbegu zikijumuisha njugu mawe, maharage pamoja na karanga. Likiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotuka kwa ajili ya kuhifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo Cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mbomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo mfano wa shamba ama bustani, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba maalumu yenye kuashiria mfumo wa umwagiliaji, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo kubwa la wazi lililo mfano wa shamba, kitalu ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi likiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyeupe kilichochapishwa maneno yasomekayo "simlaw mbegu nyanya", na kuchora picha mfano wa zao la biashara aina nyanya, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye rangi nyekundu vyenye udongo wenye rangi nyeusi, wenye kuashiria rutuba palipopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Vifungashio maalumu vilivyopangwa katika safu zilizonyooka vilivyochapishwa maneno maalumu pamoja na picha zikiashiria mazao, ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lililootengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lilo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche kidogo iliyoota na kuchipua kwa rangi kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu, aliyemshika mnyama aina ya mbwa mwenye rangi mchanganyiko; nyeusi pamoja na kahawia. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mfugo aina ya mbwa akiwa nje mfano wa banda pakiwa na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama.

Mtu alievalia mavazi maalumu yenye rangi mchanganyiko umnyepe pamoja na nyeusi, aliepo katika eneo la ndani aliemshika mnyama aina ya mbwa ikiashiria kua ni eneo maalumu yanayotumika kwa ajili ya matibabu ya wanyama.

Eneo mfano wa bwawa, ziwa ama mto; lenye mkusanyiko wa wanyama wa mwituni aina ya viboko waliopo katika eneo lenye kimiminika aina ya maji. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi wanyamapori.

Wanyama wa mwituni aina ya punda milia waliopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare uliozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka, nyasi fupi pamoja na miti na safu za milima na mabonde ikiashiria kuwa ni eneo mahususi linalotumika kama hifadhi ya wanyama pori.

Wanyama wa mwituni aina ya viboko waliopo katika eneo lenye chanzo kikubwa cha maji mfano wa ziwa ama bwawa, ikiashiria kuwa ni eneo la ziwa ama bwawa linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori.

Mnyama wa mwituni aina ya twiga aliyepo katika eneo lilozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka, nyasi fupi pamoja na miti mirefu ikiashiria kuwa ni mnyama aliyepo katika eneo linalotumika kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani, waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa wanyama wa mwituni aina ya tembo, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili ukijumuisha na nyasi fupi pamoja na miti mirefu; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Eneo lenye mkusanyiko wa watu pamoja na wanyama wa mituni aina ya twiga katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili, ukijumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka na chombo, kinachotumika kwa ajili ya malisho ama kunywa maji ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi ya wanyama pori.

Eneo la wazi lenye mfano wa chanzo kikubwa mfano wa bwabwa au ziwa lenye mnyama wa mwituni aina ya mamba katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili ukijumuisha vichaka pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani pamoja na kofia aliyeshika chombo chenye kimiminika chenye rangi nyeupe mithili ya maziwa; katika eneo lenye myama wa mwituni aina ya tembo, ikiashiria kubwa ni eneo la huhifadhi wa wanyama pori.

Chombo cha moto aina ya gari linalopita pembezoni mwa wanyama wa mwituni aina ya tembo, katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na chanzo cha maji mfano wa mto na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu, ama eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Mnyama wa mwituni aina ya twiga aliyopo katika eneo lilozungukwa na uoto wa asili ukijumuisha nyasi fupi na miti mirefu pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi wa nyamapori.